Katika eneo hili la shamba, kuna mabomba meupe ambapo mimea imepandwa. Mfumo huu wa kilimo hiki cha kisasa unasaidia mno, kwani maji kidogo hutumika.

Hiki ni kilimo cha ufugaji wa kuku cha kisasa ambapo kuku wanajengewa chumba na ambapo wakona mahali wanaweza kulia na kunywea maji. Kwenye dari, kuna balbuu zenye mwanga na pia zinaipa nyumba hili joto.

Mfumo huu wa ukulima wa kisasa ambapo mabomba yanawekwa chini kwenye mimea inayoota ambapo inapata maji. Mfumo huo ni mzuri kwani maji kidogo hutumika. Kwa mbali kuna mkulima na pia shamba lingine lenye migomba mingi ya mandizi.

Kwenye sehemu ya ardhi, kuna bomba ambalo limetumika kwa ukuaji na lina mwagilia maji kwa shamba. Lina uvuaji wa maji katika sehemu fulani, na maji haya yanaenda kwenye udongo ama yanamwagika kwenye udongo.